Mwanamke ameshikilia chupi ilio na sodo na ana maandishi kwenye ubao, uliochorwa, na kuna aliye kando yake anatabasamu.

Mgonjwa amelala kitandani na ako katika chumba kilicho na rangi ya samawati, muuguzi anamsaidia katika kifaa chake cha kupitishi hewa ya oksijeni.